Mfumo wa kilimo cha hydroponics cha NFT Nutrient rich technique mimea ya lettuce imepandwa kwenye mirija nyeupe liyo pangwa kwa ngazi tatu maji yenye virutubisho yanapita kwenye miririja hiyo yaki ruhusu mizizi ya mimea kupata chakula mfumo huu unaonekana kuwa ndani ya chafu au eneo lililofunikwa.

Mfumo mdogo wa kilimo cha hydroponics unaonekana. Mimea midogo imepandwa kwenye vyombo vidogo vya kahawia vilivyowekwa juu ya mirija miwili ya PVC ya rangi ya kijivu. Kuna chupa ya kioo, yenye maji na kijiko kimoja karibu na mirija hiyo. Mfumo huu unaonekana kuwa umejengwa kwa mbao au uko ndani ya eneo lililofunikwa na plastiki au kioo, labda chafu ndogo.

Muundo wenye fremu nyeupe na sehemu za rangi ya samawati inaonekana kama mfumo wa kilimo wima labda kwa ajili ya kupanda mimea. Kuna vifaa vingine karibu na mbwa mdogo anaonekana. Eneo hilo linaonekana kuwa usiku.

Mimea midogo ya kijani kibichi, inakuwa kwenye vyombo vyeusi vilivyowekwa kwenye muundo mweupe. Mimea ina majani ya lobu yanayoonekana kama arugula. Huenda hii ni kilimo cha hydroponic au wima. Mimea inaonekana kuwa inastawi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ndani ya chafu au eneo lililofunikwa. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mirija meupe iliyopambwa kwa safu. Mirija hii imesimikwa juu ya meza iliyotengenezewa kwa chuma. Chini kuna ndoo mbili nyeusi, moja ikiwa na kifuniko cha manjano ambazo zinaonekana kuhusika na mzunguko wa maji au virutubisho kwa mimea.

Mmea mdogo wa kijani kibichi uliopandwa kwenye kikombe jeusi. Kikombe hicho kimekaa kwenye mfumo mieupe, unaonekana kuwa sehemu ya kilimo cha hydroponics . Kuna mimea mingine midogo kama hio iliyoonekana nyuma. Mandhari inaonyesha ndani ya chafu au eneo lingine la kilimo kinachodhibitiwa.

Watu wawili ambao wanaweza kuwa wanawake kutokana na mavazi yao wakifanya kazi shambani. Wameinama wakichuma mboga au mazao mengine na kuweka kwenye makreti ya plastiki ya rangi nyekundu.

Sera kubwa inaonekana imejaa mimea mingi ya kijani iliyopandwa kwenye safu. Mfanyikazi mmoja anaonekana kazi kati ya mimea. Muundo wa sera ni wa chuma na umefunikwa na plastiki au kioo. Inaonekana kama kilimo cha kisasa cha mboga.

Shamba kubwa limepandwa kwa safu nyingi za kabichi zilizo tayari kuvunwa. Kabichi zina rangi ya kijani kibichi na zimejaa shambani. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo machache kwa mbali.

Ndani ya chafu kubwa ambapo mimea mingi ya kijani inayoweza kuwa spinach au lettuce imepandwa kwa safu. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi katikati ya mimea hiyo akiwa amevaa kofia ya majani na nguo za rangi iliyokoza.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vinaonekana. Vitunguu hivi vimejazwa kwenye gunia au mfuko mkuu na vimeenea chini pia karibu na mfuko. Kuna sehemu ya mguu wa mtu inaonekana upande wa kushoto. Inawezekana vitunguu hivi vinauzwa sokoni au vimevunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Kundi kubwa la kuku ambao wanaonekana wamekusanyika pamoja. Kuku wengi wana manyoya ya rangi ya kahawia. Wanaonekana kuwa kwenye shamba la kuku. Kuna vifaa vya kulisha na kunywea maji katikati yao.

Shamba kubwa lililopandwa makabichi. Kabichi zimepandwa kwa safu nyingi zinazooneka kuenea mbali. Majani ya kabichi yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa yamekomaa. Mandhari inaonyesha eneo la kilimo wazi chini ya mwanga wa mchana.

Shamba la migomba yenye ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizi zimejaa kwenye mashina ya migomba, zikiwa zimezungukwa na majani makubwa ya kijani. Mashina ya migomba yanaonekana kuwa mirefu na imara. Mandhari inaonyesha eneo kubwa la kilimo cha ndizi chini ya mwanga wa mchana.

Mashine kubwa ya rangi ya manjano inaendeshwa kwenye shamba la mpunga. Mtu anaonekana juu ya mashine. Mashine inaonekana inavuna mpunga. Mandhari inaonyesha mashamba ya mpunga na miti kwa umbali.

Ndani ya chafu mimea ya stroberi imepandwa kwa mfumo wima. Matunda ya stroberi, mengine yakiwa mekundu na mengine bado mabichi, yananing'inia kutoka kwa mimea hio . Mfumo wa umwagiliaji unaonekana juu ya mimea.

Watu wawili wanaonekana kuwa wafanya kazi wakiwa wamevaa sare za kijani na kofia nyeupe pamoja na barakoa. wana simama pande zote mbili za msitari wa uzalishaji ambapo avocado nyingi zimekusanywa wanaonekana wakipanga au kuweka avocado hizo kwenye masanduku.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo wa rangi ya manjano limejaa ndani ya banda kubwa. Vifaranga wengi wemesongamana chini, wengine wakitembea huku na huko. Kuna mfumo wa kulishia na kunywesha unaopita juu yao.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani unaonekana. Bomba jeusi linaonekana likitoa tone la maji karibu na mmea mdogo wenye majani ya kijani. Mimea mingine midogo inaonekana nyuma, ikipokea maji kwa njia sawa. Udongo unaonekana kuwa kavu na mfumo huu unasaidia kumwagilia mimea kwa ufanisi.

Mfumo mkubwa wa umwangiliaji wa katikati unaonekana ukimwangilia shamba kubwa la kijani kibichi. Maji yananyunyizwa kutoka kwenye vifaa vilivyosambazwa kwenye bomba refu linalozunguka. Shamba limepandwa kwa mistari iliyonyooka.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana umewekwa kwenye udongo mwekundu .Mabomba meusi yenye matone madogo yamepangwa kwa safu. Kuna mabomba mengine mawili makubwa ya rangi ya kahawia yanayopita katikati.

Shamba lililomwagiliwa kwa mfumo wa kunyunyuza maji linaonekana. Maji yanaonekana yakinyunyiziwa juu ya mimea ya kijani kibichi. Mfumo huu unasaidia kusambaza maji kwa mimea yote kwa usawa. Mandhari inaonyesha eneo kubwa ya kilimo chini ya anga angavu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliyowekwa shambani. Mabomba meupe yamepangwa kwa mistari sambamba juu ya udongo uliyoandaliwa kwa matuta. Bomba kuu linaonekana likisambaza maji kwenye mabomba madogo yanayopita katikati ya matuta.

Shamba kubwa linaonekana likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa juu ya ardhi. Mabomba meusi yanaelekea kwenye safu ndefu za ardhi iliyoandaliwa. Maji yanaonekana yakitoka kwenye matone madogo kwenye mabomba.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukinyunyizia maji mimea midogo iliopanwa kwa safu kwenye udongo. Sprinkler ya chuma imesimama katikati ya safu za mimea ikitoa maji kwa upande zote. Mimea ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kuwa inakua.

Shamba linaonekana likiwa na udongo mwekundu uliyo andaliwa kwa matuta. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa safu kwenye matuta hayo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha mabomba meusi umewekwa kando ya kila safu ya mimea.

Shamba kubwa linaonekana likinyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji. Mimea midogo imepandwa kwa safu kwenye udongo. Sprinkler moja inaonekana wazi mbele ikinyunyizia maji kwa upande zote. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia unaotumika sana katika kilimo.

Mimea midogo ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa saladi imepandwa kwa safu kwenye udongo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia bomba meusi. Mimea inaonekana kuwa inakua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba dogo. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwa safu na kila mstari una bomba jeusi la umwagiliaji linalopita karibu na mimea. Matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba moja yakimwagilia mimea uliyokaribu.

Mtaro mrefu umechimbwa na gomba jeupe limewekwa ndani yake. Mimea ya kijani kibichi inaonekana pande zote mbili za mtaro. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukinyunyizia maji mimea midogo shambani. Sprinkler kadhaa zimewekwa kwenye bomba la samawati, zikitoa maji kwa pande zote. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye unyevu.

Picha linaonyesha safu mbili za mimea midogo inayokua kwenye udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kando ya kila safu ya mimea, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Kuna njia nyembamba ya udongo Kati ya Safi hizo mbili za mimea.

Shamba la mahindi linaonekana likimwagiliwa maji kwa kutumia bomba la plastiki, lililolazwa kando ya mimea. Maji yanatoka kwenye mashimo madogo kwenye bomba na yanaelekea kwenye mizizi ya mahindi.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo. Kuna safu za udongo zinazochimbwa tayari kwa kupanda. Mfumo wa umwangiliaji wa matone unawekwa na mabomba meusi yanaonekana yakienea kwenye shamba. Kuna pia lori la bomba la umwangiliaji karibu.

Bomba jeupe refu la maji ya umwagiliaji limeanea kando ya shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi. Maji yanatoka kwenye matundu madogo yaliyopangwa kwenye bomba yakimwagilia mimea iliyopandwa kwa safu. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu kutokana na umwagiliaji huu.

Shamba lililoandaliwa kwa umwagiliaji wa mfumo wa matuta. Maji yanaonekana yakijaza mifereji iliyochimbwa kati ya matuta ya udongo. Mfumo huu unasaidia kusambaza maji kwa mimea itakayopandwa kwenye matuta hayo. Mandhari inaonyesha eneo kubwa la kilmo chini ya anga angavu.

Shamba limepandwa mimea midogo iliyopangwa katika safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana katikati ya safu za mimea na mabomba meusi yakipitisha maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mimea.

Eneo la kilimo ambapo mtu anaonekana akifanya kazi shambani. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeandaliwa kwa safu na maji yanaonekana yakitoka kwenye mabomba. Kuna miti michache mbali na eneo la kilimo. Udongo unaonekana kuwa umelimwa tayari kwa kupanda.